Katika sehemu hii ya duka hii ya jumla ya kuuza viatu, kuna viatu ambazo zimepangwa katika sifu zikiwa zinauzwa ambazo ni viatu za aina mbali mbali zikiwemo viatu nyekundu, nyeusi, nyeupe.

Katika kibanda hiki kuauzwa nguo kuukuu ambazo zimevaliwa ama zimetumiwa na watu wengine kuna aina tofauti za nguo ambazo zimewekwa katika hang'a zingine zimemwagwa chini zikiwa tayari zinauzwa.

Katika duka hili la kuuza manguo, kuna bidhaa mbalimbali ambazo zimewekwa katika sefu na zingine ziko kwa rafu. Vikiwemo viatu, begi za wamama za kubeba mzigo ndogo ndogo. Pia kuna jaketi na shati za wanaume zilizopangwa maridadi ili kuonekana.

Mavazi ni muhimu sana katika maisha ya binadamu. Na duka hili linaonekana kuuza mavazi ya aina mbalimbali ikiwemo ni suruali mrefu na tishati zinazovaliwa na wanaume. Pia kuna vinyago ambao wamevalishwa kuonyesha urembo wa hizi manguo.

Katika duka hili la kuuza manguo, nguo zimepangwa katika hanger baadae kuwekwa juu kwa ukuta. Kila nguo inayoonekana katika sehemu hii inauzwa shilingi mia moja.

Katika chumba hiki manguo zimepangwa katika shefu, zikiwemo mashati, koti ambazo zime wekwa kwa hanger za aina tofauti tofauti pia mezani kuna vitabu ambazo zimewekwa pale zinazo tumika kuandika na kikiwemo kifaa cha kuhesabu.

Duka hili linakaa maridadi, liko na taa zinamulika kutoka juu. Ndani yake kunakaa mwangaza. Na ni duka la kuuza nguo za kila aina.

Hii ni sehemu ya kuuzia manguo. Imepangwa vizuri juu ya ma, ya kamba. kuna za wamama na pia kunaonekana za wazee.

Hili ni jumba la kuuza nguo pamoja na viatu, ambapo tunaziona nguo aina tofauti tofauti ya kina wamama na pia kuna viatu za aina mbali mbali, ikiwemo rangi nyekundu, rangi ya kijani, rangi ya samawati.

Hili jumba la jumla la kuuza manguo na bidhaa tofauti. Pande hii kumewekwa nguo kuu kuu ikiwemo kofia za kila aina.

Hizi ni viatu za wanaume. Zimewekwa kila moja katika katoni na zimepangwa ili kuweza kuonekana na mbali yao ndio wateja waweze kuzinunua kulingana na mahitaji yao.

Hii ni sehemu moja ambapo wanauzia manguo kukiwemo mashati na koti zilizowekwa juu kwa hanger pamoja na zingine zikiwa zimepangwa kwa kabati ndogo zikiwa zimekunjwa pamoja.

Katika meza hii kumepangwa mashati ya wanaume ambayo ni ya kuuzwa kwa bei ambayo imepunguzwa na asilimia hamsini na tano.

Gari hili, aina ya Toyota Prado, ni gari ndogo ambalo hutumiwa sana na watu kuendea safari za kifamilia. Pia liko na sehemu moja juu yake ambayo niyakuweza kubeba mzigo ya ziada. Limeegeshwa kando ya barabara, ambapo tunaona kiwanja kilichofungwa na seng'enge.

Katika chumba hili, kuna magari ambayo yamewekwa kando ili kuweza kuonyeshwa na kuuzwa. Kuna mataa ambayo yameweza kumulika kutoka juu na inakaa wakati wa usiku. Pia, kuna wahudumu ambao wameekwa katika sehemu spesheli ya mapokezi ya wageni, ilikuongojea kuwahudumia wateja.

Hiki ni kiwanda cha kupakia magari maalum ambazo zinaenda kuuzwa. Gari hili ambalo limeweza kuyabeba magari manne juu yake yakiwemo mawili meusi na mawili nyeupe. Pia kuna wahudumu wanaoendesha gari hili wamesimama kando wakingojea kubebwa

Kabla ya mnunuzi kununua gari hili ni vizuri inafunguliwa dashbodi alafu mwenyewe analikagua vizuri kama liko katika hali anayohitaji ndipo aweze kulinunua. Gari hili limefunguliwa mbele na kuonyeshwa viti zake jinsi vilivyowekwa vizuri ndipo liweze kuuzwa.

Mwanaume huyu, ambaye amevalia suti nyeusi na akiwa na shati nyeupe, amelishikilia gari hili nyeusi ambalo limeegeshwa kando katika sehemu hii ya kuuza magari, analikagua ili aweze kulinunua likawe lake.

Gari hili ambalo ni gari ndogo aina ya Subaru Forester nambari ya usajili KCW 564J imewekwa pembeni mwa ukuta huu ndiposa wanunuzi waweze kuikagua na kuinunua.

Kawaida ya kila binadamu huwa tunapenda starehe. Gari hili, ambalo ni aina ya Subaru lililowekwa kando ya barabara katika kiwanja hiki ni la kuuzwa na limewekwa katikati ya zingine ili mnunuzi aweze kuona jinsi linavyoonekana. Liko na rangi nyeupe ambalo ni gari ndogo ya kutumia kwa watu wa jamii.

Hii ni sehemu ya mbele ya gari, ambalo imewekwa ili kuweza kuonyesha jinsi gari hili linavyoonekana. Pale tunaona kifaa cha kupima mwendo wa gari. Pia kuna redio ambayo imewekwa pale, ili unapoketi kwa hii gari unasikiza.

Gari hili ndogo aina ya Nissan matatu ni gari ambalo ni la kubeba abiria kumi na wanne, liko na rangi nyeupe na ni KBR 963 likiwa ni rangi limewekwa kiwanjani ili kuonyeshwa uzuri wake na ndiposa liweze kuuzwa.

Gari hili ambalo ni aina ya Pasati, likiwa na rangi nyeupe, limesimamishwa hapa mahali wanauzia magari ili liweze kuangaliwa na wateja. Ni gari mpya ambayo haijatumika na mtu yeyote.

Hiki ni kiwanja ambapo wanauzia magari. Kumepangwa magari ndogo zingine za rangi nyeupe, rangi nyekundu na rangi ya samawati.

Gari hili limeegezwa kando ya barabara. Ni aina ya Toyota prado na ni kama ni gari linalowekwa njiani ili likauzwe.

Hili ni gari ndogo aina ya Salon Toyota. Imesimama kando ya barabara ni aina ya KBV 949E ikiwa inangojea mteja wa kuinunua.

Haya ni magari yaliyopangwa foleni tayari kwa kuuziwa wateja. Pale juu, kunaonekana anga ya rangi ya samawati.

Gari hili aina ya Pasat ambalo limesimamishwa kwa barabara. Mataa zake zimewakishwa pia halina namba ya kuonyesha maana ni gari mpya inayongojea kuuzwa. Pale nyuma kunaonekana miti ambayo ni ya kijani kibichi na kuna orofa inayoonekana kwa umbali.

Gari hili ambalo ni la rangi nyeusi ambayo ni Toyota imesimamishwa kando ya gari ingine ndogo yenye rangi nyekundu pia ni kando ya nyumba kubwa mahali wanapouzia magari.

Hili ni gari linaonekana limefunguliwa mbele mahali pa dereva kukalia ndipo liweze kuonekana vile limeundwa pale mbele na ni la kuuzwa.

Huku ni sehemu mojawapo ya kuuzia magari na kuna magari matatu hapa aina ya Mercedes Benz.

Jumba hili linatumika kama sehemu moja ya kuuza magari ambapo kuna aina tofauti tofauti ya magari, pia kuna sehemu ya kuingilia wateja.

Hii ni sehemu ya kutengenezea magari. Kuna magari yanayoonekana hayana gurudumu, mengine hayana vioo, mengine hayana mataa, bado zinaendelea kutengenezwa.

Huku ni mahali magari yanauzwa lakini yanayoonekana hapa bado yako chini ya uundwaji katika hili jumba, maana kuna moja haijamaliziwa kupakwa rangi.

Huku ni mahali magari yanauzwa. Kuna mwanaume na mwanamke ambao wanakaa ndio wateja, na kuna mhudumu wa sehemu hii ambaye ako na kitabu anawaelekeza jinsi wanavyotaka.

Katika soko hili vibanda zimepangwa vizuri kila moja ikiwa imebeba aina ya ile vyakula anavyoviuza muuzaji . Tunayoyaona mbele yetu ni mandizi ikiwa maembe ,vituguu na viazi zikiwa zinaunzwa katika sehemu hii. Pia kuna wanunuzi wanaonekana kwa umbali wakiwa wamesimama.

Duka hili ni la kuuza shanga. Kuna mnunuzi mmoja ambaye anaonekana amesimama akivaa shati nyeusi na kofia kichwani. Kuna shanga za aina tofauti tofauti ambazo zinauzwa katika chumba hiki ikiwemo zinazovaliwa shingoni na pia mikononi.

Hili ni soko kuu la Kariokor ambapo watu wanatengeneza bidhaa mbalimbali kwa kutumia magurudumu ambayo yamezeeka. Katika kibanda hiki tunaona magurudumu mengi ambayo yamekatwa katwa ili kungojea kutengenezwa bidhaa mbalimbali. Pia kuna tenki ya maji ambayo imesimamishwa kando kuwasaidia wateja maji ya kukunywa.

Katika soko hili kunauzwa bidhaa mbalimbali ikiwemo manguo, vinyago na mapambo tofauti tofauti. Watu wamekuja kwa wingi ili kujionea na kupata kutafuta kile wanachohitaji kukinunua. Kuna wamama pia wazee ambao wamefika hapa.

Hiki ni kitunguu cha ina ya viazi ambacho kinaweza kulimwa na kupakiwa vizuri katika magunia spesheli yenye yanatoshana kwa uzito. Gari hili limeweza kubeba kitunguu hiki na kuileta sokoni. Kuna mhudumu wa gari hili pia kuna mnunuzi mama mmoja ambaye amesimama kando.

Katika soko hili, kimepangwa chakula cha kila aina ambacho kinauzwa. Viazi, nduma, kitunguu saumu, kuna karoti, ndizi, kabichi, na sukuma wiki. Kwenye kipanda kimoja, tunamuona mama ameketi akiwa anauzia mteja ambaye amesimama.

Shanga ni maridadi ambayo huundwa kupitia ama kutumia uzi ili kuvaliwa katika shingo, mikono au miguu na huleta umaridadi wa kipekee kwa watu ambao wanaotazama sanasana hutumika na ndugu zetu wa aina ya kimaasai ili kuwafurahisha watalii wanapokuja kuzuru nchi yetu ya Kenya.

Hapa ni sokoni. Sehemu ni ya kuuza manguo maana kuna mmoja amebeba manguo kwa mabega na zingine amejaza kwa troli pia kuna wateja tofauti tofauti ambao wamesimama kando kama huyu mmoja aliye na shati nyekundu akiwa ametizama mwingine anapouza mahindi.

Katika soko hili, kunauzwa bidhaa mbalimbali, ikiwemo maindi mbichi, nyanya, viazi, viazi tamu, kitunguu, mmalenge, ndizi na kadharika. Pia kuna wamama ambao wameketi wanangojea wateja, na kuna mama mmoja amejifunika buibui anayekaa ananunua vitu.

Katika kibanda hiki kunauzwa dania, kuna nyanya, kuna pili pili hoho, kuna ndimu, kuna machungwa kuna vitu mingi sana vinavyoonekana vinauzwa kwa hii kibanda.

Katika soko hili kuna bidhaa mbalimbali zilizopangwa kuuzwa. Ikiwemo nyanya, kuna kabeji, mandizi. Pia kuna wateja ambao wamesimama kando wanangojea kununua.

Sehemu hii kuna watu wameketi wanaouza asali. Kuna pale mbele duka moja la M-Pesa na kando yao kuna mtu anayeonekana anatembea kuelekea lile duka kwenda kununua.

Katika soko hili kunauzwa matunda aina tofauti yakiwemo nyanya, parachichi, kitunguu saumu na mandizi. Pia kuna wateja ambao wamesimama kando wakiwa wanazinunua.

hii ni sehemu kunakouzwa matunda na aina nyingi ya mboga. Na kule nyuma kunaonekana nyumba ya makazi na mbele kuna mkokoteni ya kubeba mzigo.

Katika sehemu hii tunavyiona viatu vilivyopangwa pamoja zikiwemo ni viatu za watoto, za watu wakubwa na rangi tofauti ikiwa nyeupe, nyekundu ingine ya nyeusi

Hili ni soko la kuuza mandizi, kuna yale yameiva kabisa mengine ni mabichi hayajaiva. Kuna wateja wanaonekana kwa umbali wakiwa wanakusudia kununua mandizi haya.

Sehemu hii ya soko ni ya kuuza mandizi, iko na vibanda mingi na kuna mwanaume mmoja ameketi akiangalia pande ya mbele na ameweka sweater kwa mabega yake.

Hapa ni sokoni. Kibanda hiki ni sehemu ya kuuzia viatu ambavyo vimefungwa kwa pamoja na ni viatu za wanaume kuukuu, na kwa umbali tunaona duka moja pia inayouza bidhaa zingine.

Katika kibanda hiki, tukona malenge aina mbili, moja ni ya kijani ambayo zote zinatumika kwa kuongeza madini maalum kwa mwili.

Hili ni soko kuu la kuuza nyanya. Kuna kreti za nyanya zimepangwa mingi. Kuna miavuli kadhaa na pia kuna wateja ambao wengine ni wauzaji na wengine ni wanunuzi wakiwa wamesimama kando kando ya biashara zao.

Katika vibanda hivi kunauzwa vitabu aina ya mbalimbali. Pia kando yake kuna kibanda kingine kinachouza matunda ambayo yamepangwa katika tray na ni ya aina mbalimbali.

Hii ni soko ya maua ambapo tunaona maua mbalimbali yanayouzwa, yakiwemo yale maua ya kuwapea marafiki wanaopendana, pia wale wenzetu ambao wameaga wanapowekewa heshima yao ya mwisho.

Hiki ni kituo cha kuchiinja wanyama. Kuna wafanyikazi wanaofanya kazi humu, ambao wamevalia mavazi yao meupe na aproni nyekundu. Na kuna nyama ambayo tayari imechinjwa.

Katika kibanda hiki kunauzwa matunda aina mbalimbali, ikiwemo parachichi, ndimu, maembe na pia tikiti maji mwitu.

Huku ni soko la kuuza nguo kuukuu. Kuna nguo aina mbalimbali zinazoonekana zingine zimewekelewa juu na zingine zimebandikwa chini kwa vibanda na kuna mnunuzi mmoja anayetembea akiwa amebeba nguo mkononi na wengine wametabasamu kando kando.

Huku ni sokoni kuna magari mengi zinaonekana zimemwaga mizigo na pia kuna watu wanaonekana wengi wakingojea mizigo yao ,wengine wanachukuana pia kuna mizigo mingi zinakaa zimetupwa chini na kwa umbali kuna miavuli ambayo inakaa ni vibanda vya watu.

Ili serikali kufikia malengo yake ya kuwapa raia wake makazi mazuri ,vyumba hivi vimewezwa kujengwa ambavyo ni vya bei nafuu ili kuwasaidia watu kuishi ndani.

Jumba hili ambalo lipo chini ya ujenzi ni jumba la ghorofa tatu ambalo limezingirwa na ua la mabati. Hili ni sehemu moja ya mapato katika waegeshaji inaposaidia kuleta fedha kwa wakati wowote.

Watu hununua viwanja na baadaye kujenga manyumba ili wengine waweze kununua na kuishi pale. Hii baadaye huleta mapato kwa wenyeji na wawekezaji. Sehemu hii imefungwa na ukuta. Pia kuna miti ambayo imepandwa kando yake ikiwemo ni mandizi.

Haya ni makazi ya watu ambayo ni rasilimali isiyosongeshwa kuelekea pande nyingine. Kuna tenki ya maji ambayo inaonekana imewekwa juu, pia kuna mti uliopandwa nje ya ukuta wa mawe.

Ua hili ambalo ni la kijani, limetengenezwa kwa kupandwa miti ambayo huleta mazingira mazuri katika boma. Katika sehemu hii, nyumba za makazi zimezingirwa na miti ambayo imepandwa ya kijani ambayo hutengeneza sehemu inakuwa na maridadi yake.

Hii ni sehemu ya kuogelea, kuna nyumba zilizo nyuma yake ambazo ni za kubadilishia nguo, kuna taa ya kupeana mwangaza wakati wa usiku pia kuna mahali pa kujikinga kutokana na jua kali.

Hili ni jumba kuu la ghorofa linalotumika kwa kukodeshewa watu kuishi na familia zao.

Huku kumejengwa majumba za ghorofa za kukodisha watu na pande ya nyuma kunakaa kiwanja ambacho hakijapandwa ama kujengwa kitu yoyote.

Hii ni baadhi ya mali ambayo hayawezi kusongeka, huwa yanapatikana kwa wingi katika miji mikuu hasa Nairobi, na nje yake kumetengenezwa barabara vizuri mahali pa kuegesha magari.

Ili linakaa eneo la kufanyia biashara ambapo kuna mawili pale yamefungwa moja ni ya mlango kijani kibichi na ingine iko na mlango nyeusi na nyuma yake kuna nyumba inakaa ya malazi ya kukodishwa ambalo ni jumba kuu kunako kaa watu.

Nyumba hii ni ya makaazi na ni ya ghorofa. Imezingirwa pale na miti mirefu inayoipea kivuli na kando yake kumezingirwa na ukuta wa mabati.

Hii ni nyumba ya kifahari inayokaliwa na familia. Pale nje imetegezwa taratibu na kando yake kumepandwa maua na miti aina tofauti tofauti.

Hili ni jumba la makazi la familia ambalo bado liko chini ya ujenzi. Kuna wafanyikazi wanaonekana kwa umbali wanaoshughulikia kulijenga na pia kuna tangi ya maji ambayo imeekwa nje.

Haya ni makazi ya watu ambayo ni nyumba ya ghorofa isiyoweza kusongeshwa na mbele yake kumezingirwa na ua la mabati na kuna nyasi ya kijani ambayo imemea mbele, pia mle juu kuna kielekezi jina ya hili nyumba.

Hili ni lango kuu la kuingia nyumba ya makazi ya kukodesha. Na nje ya hiyo lango kumewekwa namba ya mwenyewe, ambaye mtu akitaka anaweza kumuuliza.

Hili ni bango lililoegeshwa kando ya barabara inalo onyesha wateja mahali hizi nyumba za Fedha zinapopatikana.

Hili ni jumba kuu la ghorofa ambalo linatumika kwa makazi ya watu, halafu pande ya chinii kunaonekanaa biasharaa za aina tofauti tofauti, ikiwemo hospitali na maduka.

Hili ni bango linaloonyesha bei zinazouzwa nyumba ambazo ni sehemu ya makazi katika Lavington.

Hapa kuna bango limewekwa juu ya dirisha, linaloonyesha kwamba mwenyeji ana mahali pa kuuza na pale ameweka nambari yake ya rununu.

Hili ni bango ambalo limeegeswa juu ya nyumba, linaloonyesha wauzaji wa mashamba na mali na wakukodisha nyumba. Pia wameweka nambari zao za rununu pale.

Hili ni lango kuu linaloingia katika sehemu ya makazi ya watu na ni sehemu iliyojengwa ya ghorofa na ni ile ambayo haiwezi hamishika. Maakazi ya kukalia watu.

Hii ni nyumba ya ghorofa ambayo imezingirwa na ukuta. Ni makazi ya watu ambayo hayawezi kusongeshwa na bado yako chini ya kutengenezwa, hayajakamilika ili watu waweze kuyaishi.

Katika jumba hili kunauzwa aina mbalimbali ya bidhaa, ikiwemo vitunguu, matunda na mboga. Pia kunaonekana cabbage .

Hili ni duka la jumla ambapo wateja wanaingia na kila mmoja akiwa amebeba troli na kujichukulia bidhaa kulingana na vile zilivyopangwa. Watu wamekuja kwa wingi wengine wakitembea na wengine wakiwa wamesimama wakijiangalilia mali kulingana na vile imepangwa.

Katika chumba hiki, manguo yamepangwa kwa utaratibu katika hunger yakiwa yameelekezwa pande moja yakiwa ni manguo ya rangi aina tofauti tofauti na huvaliwa na watoto wadogo. Pande ingine ya shelfu zimepangwa vitu zingine kadhaa ikiwa ni mavazi ya watoto wadogo.

Katika duka hili la jumla, sehemu hii inaonekana kumepangwa bidhaa tofauti tofauti ikiwemo: begi, vinyago na vinginevyo.

Katika jumba hili inaonekana vitu zimepangwa kwa rafu zikiwa zimepakiwa katika paketi spesheli zikiwemo karoti, vitunguu, matunda kadhaa na mengineo ambayo yanauzwa.

Jumba hili ni duka la jumla la kuuza bidhaa mbalimbali. Kuna wateja wanaoendelea kununua vitu na kwa meza kumewekwa viatu za aina mbalimbali.

Hili ni jumba la jumla la kuuza aina mbalimbali za vyakula, na sehemu hii inauzwa vinywaji tofauti ikiwemo Afia, kuna Delmonte na vinginevyo.

Hili ni duka la jumla, kuna bidhaa mingi zinazouzwa na ni kama wameweza kupunguza bei zao ikiwemo ya sabuni na bidhaa zingine.

Katika jumba, hili bidhaa zimepangwa vizuri kwa utaratibu kwenye rafu, pia ni za aina mbali mbali. Kuna mteja ambaye amesimama pande moja na kukiwa na mwingine ameinama, ikiwemo ni wale wanaosadia kuhudumu katika jumba hili.

Huku ni jumba la jumla la kuuza bidhaa mbalimbali, ambapo tunaona kuna parachichi, pilipili hoho, kuna maziwa, tikiti maji, kabichi, na mengine mengi yanayoonekana kwa umbali.

Huku kuna karoti, kabichi, kitunguu saumu, tanga wizi, kuna limau, kuna mchicha, kuna sukuma ambazo hizi zote zimepangwa kwa kreti.

Hii ni sehemu moja katika jumba hili la kuuza vitu kwa jumla ambapo kunauzwa chakula aina mbalimbali ya mbwa na imepangwa katika rafu vizuri ili kuonekana na wateja.

Hii ni duka ya jumla ambapo kumeonyehswa bidhaa mingi zinazouzwa zikiwemo sukari, maziwa ambazo zinaonekana kwa umbali ikiwepo mafuta na vinginevyo.